Watu wawili wanatazama kompyuta wakiwa wametabasamu. Kuna watu wasaba katika chumba hicho. Mwanaume aliyevaa miwani, anaandika. Mwanamke ana nywele yenye rangi ya njano. Kila mtu anajishughulisha.